Mwanaume mwenye ndevu anaonekana akisafisha meno yake kwa kutumia mswaki. Meno yake yanaonekana wazi wakati akisukutua. Mandhari yanaonekana kuwa meupe yakisisitiza hatua ya usafi wa kinywa. Picha inatoa taswira ya karibu ya utaratibu wa kila siku wa kusafisha meno.

Mti mkubwa umeanguka juu ya gari la rangi nyekundu, lililoegeshwa kando ya barabara, ukiharibu sehemu ya mbele ya gari na paa. Matawi na majani yamefunika karibu gari lote. Barabara inaonekana kuwa na mvua, ikiashiria kuwa huenda kuna mvua kubwa au dhoruba iliyosababisha tukio hili. Picha inaonyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na nguvu za kiasili.

Meza ya maabara imejaa vifaa vya kisayansi na nyaraka. Darubini nyeupe imewekwa katikati ya meza, kiasi kikubwa cha karatasi na daftari zenye maandishi na michoro zimewekwa wazi mbele ya darubini. Kwa nyuma, kuna chupa na bango lililobandikwa ukutani.

Kigari kidogo cha matibau kiko katikati ya chumba, kikiwa na vyombo viwili vya chuma, vilivyojazwa na vifaa. Kwenye chombo cha juu upande wa kulia, kuna chupa ya buluu yenye mirija ya uwazi, na vifaa vingine vinavyofanana na matibabu. Sakafu ina vigae vidogo vya rangi ya kijivu, na kuna ndoo ya zambarau kwa umbali.